Kujaza fomu za pasipoti nchini Kenya ni hatua ya kwanza ya kuomba pasipoti. Fomu hujazwa mtandaoni kupitia tovuti ya kielektroniki. Baada ya kujaza, muombaji huwasilisha stakabadhi muhimu kama kitambulisho na cheti cha kuzaliwa kisha kufika kwa alama za vidole na kupigwa picha katika huduma center .

Wasichana hawa wanaonekana kucheza mpira wa kikapu. Huu ni mchezo wa timu mbili unaochezwa kwa kurushiana mpira na kujaribu kufunga pointi kwa kutumbukiza kwenye kikapu cha dui kilichowekwa juu ya mlingoti. Kila timu huwa na wachezaji watano uwanjani kwa wakati mmoja ambao huvaa sare tofauti. Mchezo huu unahitaji mbinu kasi ushirikiano na nguvu.

Watu hawa wanaonekana kupiga foleni katika idara ya uhamiaji. Huduma hizi zinahusika na kusimamia na kudhibiti kuingia ,kutoka na kuishi kwa watu katika nchi fulani. Zinajumuisha shughuli kama vile; kusajili na kutoa visa, kusajili na kutoa paspoti, kusimamia mipaka ya nchi ,kutoa kibali cha kuingia au kuhakikisha watu wanaoingia nchini wanatii sheria za uhamaji.

Wataalamu wa idara ya mahakama wakiongozwa na Bi Martha Koome, wanaonekana kusimama mbele ya ofisi yao. Ni mhimili mmoja wa serekali unaoshughulika, unaoshughulika na utoaji wa haki kwa kufuata sheria. Ina jukumu la kusikiliza na kuamua kesi, kutafsiri sheria na kuhakikisha kuwa haki inatendeka kwa kila mtu.

Kundi la watu limekusanyika katika sehemu ya umati labda kwenye tukio la michezo au maonyesho. Mmoja wa wanawake alievaa shati nyekundu na sketi yenye rangi za maua amesimama katikati uku wengine wakiwa wamekaa wakifuatilia tukio. Watu wengi wamevaa mavazi ya kawaida ya mitaani na bado wanavaa miwani ya jua.

Idara ya mahakama ni mhimili huru wa serikali unaohakikisha haki, usawa na utekelezaji wa sheria. Inajumuisha mahakama mbalimbali kama mahakama ya rufaa, mahakama kuu, mahakama za kadhi. Inasuluhisha migogoro, tafsiri sheria na kulinda katiba ya nchi.

Viongozi wa kisheria au majaji wa Kenya wakiwa na raisi wa Kenya Uhuru Kenyatta katika tukio rasmi. Majaji hao wamevaa mavazi yao ya rangi nyekundu na vifuani vya nyeupe pamoja na visago vya rangi buluu au kijivu ishara ya hadhi yao mahakamani. Tukio hili linaonekana kuwa katika eneo la ikulu ya Nairobi ambapo mikutano ya hadhi ya juu ya serikali na mahakama hufanyika.

Hawa ni wafanya kazi katika huduma, huduma za vyeti vya kuzaliwa na vya vifo ni huduma muhimu zinazotolewa na serikali ili kuthibitisha hali za kuzaliwa na kifo cha mtu. Cheti cha kuzaliwa ni hati rasmi inayothibitisha tarahe, mahali na taarifa za mtoto aliyezaliwa, cheti cha kifo ni hati inayothibitisha kifo cha mtu na hutumika kwa ajili ya mswala ya kuridhi, kufunga account za benki, na shughuli zote za kisheria.

Huu ni mchezo wa mipira wa vikapu ukiendelea kati ya timu mbili, mchezaji aliyevaa jezi ya buluu na nambari ya tano ameonekana akiruka juu huku akijaribu kufunga pointi kwa kuingiza mpira kwenye kikapu. Wachezaji wengine pia wanaonekana nyuma wakifuatilia kwa makini mchezo, pia kuna mashabiki walioketi nyuma wakitazama mechi hiyo.

Nembo ya Jubilee inaonyesha jiwe mwenye tawi la mzeituni ishara ya amani. Maneno, "mbele pamoja" yanasisitiza umoja na maendeleo ya pamoja. Rangi nyekundu huashiria nguvu na ujasiri. Chama hiki hujielekeza katika mshikamano, maendeleo na ustawi wa wananchi wote.

Uhamiaji, sehemu ya udhibiti wa pasipoti. Watu hawa wanajadili jambo fulani kwa furaha. Kuna askari ambaye amevaa sare za kijeshi na kofia, akiwa amesimama upande wa kushoto. Wengine wamevaa suti rasmi. Hii ni sehemu muhimu kwa huduma za pasipoti na uhamiaji nchini.

kwa mpira wa miguu ambapo mchezaji aliyeva jezi nyekundu, anajaribu kupiga mpira huku wachezaji wanne walio vaa jenzi za rangi ya njano na buluu wakijaribu kumzuiya. Nyuma kuna umati mkubwa wa mashabiki walio kusanyika kuangalia mechi hii uwanjani, mchezaji mwekundu anaonekana kuwa kiongozi wa timu ama capteni kutokana na mkanda aliyo vaa mkononi.

Wachezaji hawa wawili wanacheza mchezo wa kikapu. Mchezo huu unahitaji mbinu, ushirikiano, kasi na ujuzi wa kurusha na kupiga mpira. Wachezaji hukimbia, kuruka na kupitisha mpira ili kujaribu kufunga. Kila mfungaji hupata pointi kulingana na mahali aliporusha mpira. Kama pointi mbili ama tatu.

Mashabiki wa raga nchini kenya ni waaminifu na wenye shauku, hushabikia kwa nguvu timu ya taifa. Wanaonyesha mapenzi yao kupitia kwa mavazi kelele na bendera huonyesha uzalendo mkubwa na hujitokeza kwa mashindano ya kitaifa na ya kitaifa.

Wachezaji wa raga inchini Kenya wamekuwa na mchango mkubwa katika kuipeperusha bendera ya taifa kimataifa hasa kupitia timu ya shuja. Wanaonekana kupokezwa taji baada ya kuibuka washindi.

Hawa ni wataalamu wanaofanya kazi katika kituo cha huduma. Hii ni sehemu au ofisi inayotoa huduma mbalimbali kwa wananchi au wateja kwa urahisi na kwa haraka kituo hiki kinaweza kutoa huduma kama vile kusajili hati kama leseni kitambulisho na nyaraka usafiri, huduma za afya, huduma za kisheria, usajili wa biashara, huduma za kifedha kama malipo na mikopo na kadhalika.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa soka ni mchezo wa mpira wa mguu unaofanyika kati ya timu mbili zinazojitahidi kufunga magoli zaidi ili kushinda. Mchuaono huu unaweza kuwa mechi ya kirafiki mashindano ya ligi au michuaono ya kitaifa.

Kituo cha huduma mpya na kituo kipya cha kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi kwa urahisi na kwa haraka. Kituo hiki kinaweza kutoa huduma za afya usajili ushauri au huduma za kijamii kulingana na mahitaji ya eneo husika. Huduma Center inavifaa vya kisasa na mazingira huwa ni safi.

Huu ni mchezo wa polepoli I ayocheswa kati ya tumi mbili ya wanawake wachezaji wamevaa mavazi ya michezo ya rangi tafauti nyekundu na kijani wakiwa uwanjani wachezaji wawili kutoka wanajaribu wa rangi ya nyukundu kuzuia mpira inayotarajiwa kupikwa na mchezaji kutoka timu ya kijani wapenzi wa mchezo huu wamekuzangika uwanjani kuangalia mechi hiyo Kwa shauti kubwa.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu na ni watu wanaocheza mchezo wa kikapu unaohusisha kupiga mpira na kulipiga kamba kwa lengo la kufunga pointi na kuingiza mpira ndani ya kofi ya mpinzani. Kila timu ina wachezaji waliopo uwanjani kwa wakati moja. Mara nyingi wachezaji wa kikapu hutumia mbinu mbali mbali kama kupiga pasi kuruka na kupiga risasi ili kushinda mechi.

Mtu aliyevaa suti na tai nyekundu anashikana mkono na mwanamke aliyevaa koti jeupe na suruali nyeusi. Watu wengine watatu wamesimama nyuma yao wakitazama tukio. Wote wanaonekana katika ukumbi wenye bango la taifa hii inaishiria hafla rasmi au tukio la kiserikali. Watu wote wanatabasamu la furaha.

Mashabiki wa soka nchini Kenya ni wenye hamasa na mapenzi makubwa kwa mpira wa miguu. Hushabikia timu za ndani pamoja na klabu za kimataifa. Huonyesha ushabiki kupitia mavazi, nyimbo, mabango na mijadala mitandaoni na mitaani.

Pasipoti ya Kenya ni muhimu mtu anapotaka kusafiri nje ya nchi na hutengenezwa katika huduma centre. Inadhibitisha uraia na inaruhusu kuingia Kenya na kutoka kwa urahisi. Pia inahitajika wakati wa maombi ya Visa, usafiri wa ndege na shughuli zingine za kimataifa. Pasipoti inalinda usalama wa msafiri akiwa nje.

Afisa wa usalama ambaye amevaa sare ya kijeshi na kofia, anawasiliana na maafisa wa huduma za serikali katika ofisi yenye alama za huduma Kenya, maafisa hawa wamevaa suti za kazi nyeupe zenye mikono na maboya mekundu, wanafanya kazi kwenye kompyuta na vifaa vingine vya ofisi, sehemu hii inaonekana kuwa ni kituo cha huduma za serikali kinachotoa huduma kwa wanachi.

Posipoti ya Kenya ni hati rasmi ya kusafiria yenye chipi ya kielektroniki na hulipiwa kati ya shilingi elfu saba mia tano hadi elfu kumi na mbili mia tano kulingana na ukurasa. Huandaliwa ndani ya wiki moja na wiki tatu.

Mwanamke mzee akiwa amevalia mavazi rasmi ya mahakama anaonekana akizungumza kwenye kipaza sauti mbele ya hadhira yenye nembo ya tume ya mahakama ya Kenya. Anaonekana mwenye furaha na kuwasilisha ujumbe muhimu kwa hadhira. Hii inaashiria tukio rasmi la kisheria au sherehe ya uteuzi au kuteuliwa mahakamani.

Mwanamke huyu ambaye ni jaji mkuu wa nchi anachukua ahadi ya kutekeleza majukumu yake kwa uadilifu ,haki na kwa kufuatwa sheria za nchi. Ni hatua muhimu sana katika kuanzisha rasmi jukumu la uongozi wa mahakama kuu.

Takataka ni mabaki ya vitu visivyohitajika kama plastiki karatasi mabaki ya chakula na chupa. Kutupa takataka ovyo husababisha uchafuzi wa mazingira, magonjwa na mafuriko. Ni muhimu kutenganisha taka zinazooza na zisizooza ili kuwezesha urejeshaji na kutunza mazingira safi na salama kwa jamii.

Shughuli ya usajili ikiendelea chini ya hema ambapo mwanaume aliyevaa mavazi rasmi anaketi mezani akitumia kipakatalishi na kifaa cha kielektroniki kwa ajili ya kusajili watu. Watu wengi wamesimama kwa mstari uku wakisubiri kuhudumiwa uku wengine wakiwa na makaratasi mikononi.

Mashabiki wa michezo nchini Kenya huonyesha mapenzi makubwa kwa timu na wanamichezo wao. Hushiriki kwa wingi kwenye mechi, huvaa mavazi ya timu na kutoa hamasa. Ushirikiano wao huimarisha sekta ya michezo, kukuza utalii, biashara na kuchangia uchumi wa taifa kwa ujumla.

Mchezo wa soka ni mchezo maarufu ambao unachezwa na timu mbili za wachezaji kumi na moja kila mmoja. Lengo ni kufunga mabao kwa kuingizia mpira kwenye lango la timu pinzani kwa kutumia miguu, kichwa au sehemu zingine za mwili isipokua mikono. Mchezo huu unahataji kasi, mbinu na ushrikiano wa timu. Huchezewa kwenye uwanja mkubwa wenye mabara.

Hawa ni mawakili wakionekana wakitia saini ahadi ama wanachukua ahadi, wakili wanapojiunga taaluma na sheria lazima watoe ahadi ya kusingatia maadili ya taaluma kuhudumu kwa uaminifu na kuheshimu sheria za nchi, inafanyika katika mahakama au jumba cha kuapishwa ambapo wakili wanakapidiwa leseni zao za kutekeleza kazi yao.

Watu wamo katika kituo Cha huduma za serikali kinacho julikana kama Huduma Bora Kenya. Hapa raiya wanapata huduma mbali mbali zaa serikali kama vile huduma za Mpesa, cheti Cha kuzaliwa na kifo, huduma za ukusanyaji wa ushuru na huduma za jamii. Kituo hiki kimeandaaliwa kwa mipangilio mzuri kikiwa na viti vya kusubiri na kumbikumbi ya mawasiliano kwa ajili ya kuwahudumia wananchi.

Jaji mkuu bi. Martha koome ndiye mkuu wa idhara ya mahakama, mahakama ni tahasisi Inayo husika kusikiliza au kutatua migogoro ya kisheria kutoa hukumu na kutoa haki na sheria zinafuatwa katika jamii, inajumuisha majaji, mahakimu na wafanyikazi wengine wanosaidia kutekeleza sheria Kwa haki na usawa

Hii ni tukio rasmi la kiserikali ambapo mtu mmoja ambaye ameketi kwenye meza anaandika na ku-sig hati, mwingine aliyevaa nguo rasmi za mahakama na barakoa la jeupe kichwani anasimama pembeni yake, watu wengine wengi wamevaa mavazi rasmi nyekundu na nyeusi na wako nyuma yao wakishuhudia tukio hilo.

Tangazo ya huduma ya tume za mahakama kuhusu nafasi za mafunzo kwa wanafunzi wanao hitimu mpango huu unalenga kuwapa vijana uzowefu wa kazi mahakamani, kukuza ujuzi wa kisheria na kuwaandaa kwa ajira hivyo kuchangia katika maendeleo ya sekta ya haki nchini.

Mfereji wa maji . Mfereji huu huna maji machafu ya mvua iliyokusanyika Karibu na mfunguo ndani ya mchanga ulio naudongo. Mfereji huu unaweza kusaidia kumwaga maji machafu au mafuriko ya mvua ili kuepa mafuriko katika eneo hili .sehemu inaoneka kuwa katika mjini au mtaa wenye nyumba na miundo jipya

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa raga na ni wapenzi wa mchezo huu ambao unachezwa na timu mbili, kila mmoja ikiwa na wachezaji kumi na tano au kumi na tatu. Wapenzi wa raga huonyesha shauku kubwa kwa timu na wachezaji wanapocheza mechi.

Ni tangazo ya siku ya majadiliano ya idara ya mahakama, itakayo fanyika ijumaa tarehe thelathini na moja ,januari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, kuanzia saa tano asubuhi katika mahakama zote nchini kwa ajili ya kushirikiana na wananchi.

Kadi za utambulisho za raia wa Kenya ambazo zimeshikiliwa pamoja kama kikapu ya mpira. Kadi hizi hutumika kudhibitisha utambulisho wa mtu rasmi. Kwa mfano kwa huduma za serikali au shughuli nyingine na muhimu. Na jina Republic of Kenya na picha hii ya mtu mmoja na alama za kidigitali. Inaweza kuwa picha za ID .

Wasichana hao wanaonekana kushindana katika mchezo wa handball ambao ni mchezo wa timu unaochezwa kwa mikono ambapo timu mbili zinajaribu kufunga mabao kwa kuingiza mpira kwenye lango la mpizani. Kila tumu huwa na wachezaji saba uwanjani ikiwa ni pamoja na kipa mmoja. Mchezo huu unahitaji kasi, ushirikiano na mbinu mzuri za kurusha na kupokea mpira.

Wanaume hawa wanaonekana kushindana katika mbio. Ni michuano ambapo washiriki wanashindana kwa kukimbia kwa kasi ndani ya umbali uliowekwa. Mashindano hayo yanaweza kufanyika katika maeneo mbalimbali kama viwanja, barabara au njia za porini na mara nyingi hushangiliwa na mashabiki.

Ofisi ya kudhibiti huduma za uhamiaji husimamia huingiaji na utokaji watu nchini. Hutoa passporti , vibali vya kazi na ukaaji na nyaraka nyingine muhimu. Inadhibiti mipaka na kuhakukikisha kua sheria za uhamiaji zinafuatwa ili kulinda usalama na maslahi ya taifa.

Mashabiki hawa wa mpira ni watu wanaopenda na kufuatilia mchezo wa mpira, kama mpira wa mguu, soka, mpira wa kikapu, mpira wa pete au michezo mingine ya mpira. Mashabiki hao uenda uwanjani kuangalia mechi, kuangalia mchezo kwenye televisheni au kushiriki mijadala kuhusu timu na wachezaji wanaopambana. Mashabiki wa mpira hutoa msaada mkubwa kwa timu zao kwa kuonyesha shauku, kuimba nyimbo na kuhamasisha wachezaji.

Huduma Kenya hutoa huduma mbalimbali pamoja na kutoa cheti cha usafi wa tabia kutoka kwa polisi. Ni stakabadhi rasmi inadhibitisha kua mtu ana rekodi ya kihalifu. Hutumika kuomba kazi, Visa, usajili biashara au silaha.

Kituo cha huduma hutoa huduma mbalimbali, mwanchi anatoa alama za vidole kwenye mashine ya ki elektroniki huku afisa wa serikali akirekodi taarifa kwenye kompyuta . Hii ni sehemu ya mchakato wa kupata kitambulisho, passporti au huduma nyingine rasmi.

Jaji mkuu wa Kenya Bibi Martha koome anaonekana mwenye tabasamu, ishara ya mawasiliano ya kirafiki na ya kitaaluma. Wengine wamesimama nyuma wakitazamana, wakitazama tukio hilo kwa furaha. Inaonekana kuwa ni mkutano rasmi.

Mpira wa vikapu unaendelea kupata umaarufu sana inchini Kenya. Wachezaji wanaonekana wenye furaha na wanasherehekea baada ya kupawa tuzo ya ushindi baada ya matokeo yao mazuri.

Paspoti ni muhimu katika kusafiri kimataifa kwa urahisi na usalama. Paspoti ni hadhi rasmi inayodhibitisha utaifa na utambulisho wa mmiliki wake. Hatua za kufuata ni pamoja na kujaza fomu ya maombi, kutoa picha za paspoti, kutoa nyaraka za utambulisho na kadhalika.

Watu wawili katika ofisi ya huduma za serikali ya Huduma Kenya. Mmoja anavaa suti rasmi na anasoma au kuandika kwenye daftari wakati mwingine akiwa na ngozi nyeusi amevaa koti jeusi na anaonekana kusubiri huduma. Sehemu hii ina namba za madawati na maelezo ya huduma zinazotolewa ni kama vile insurance of police abstract , Uwezo Fund na registration of self-help groups .

Wananchi wanaonekana katika kituo cha huduma, ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali kutoka kwa taasisi na idara za serikali pamoja na mashirika mengine. Huduma hizi zinaweza kuwa za kisheria ,kijamii, kiutawala au kiafya.

Mwanamke yuko uwanjani ameshika skafu yenye maneno Bandari FC amevaa jezi ya timu hio. Wanamichezo wengine pia wako nyuma yake, hii inaashiria kuwa yeye ni shabiki wa timu ya soka ya Bandari na picha inaonyesha hali ya furaha na mshikamano katika mchezo wa soka.

Wanaume wawili wamevaa vijibao vya usalama vya rangi ya manjano na barakoa, wamesimama nyuma ya meza jekundu ndani ya hema jeupe, mmoja wao amevaa kofia ya kahawia na shati la blue ,mbele yao kuna mbao iliyowekwa juu ya meza na karatasi kadhaa pembeni, mwanaume mwengine aliyevaa shati jekundu amesimama upande wa kulia akisikiliza.

Wachezaji wa soka wanaonekana kumsherekea na kumshangilia mwenzao baada ya kufunga goli, mpira wa soka huchezwa na wachezaji ishirini na mbili, kumi na moja kutoka timu moja na kumi na moja kutoka timu nyingine.

Watu wawili walio vaa rangi ya giza, wanakumbatiana kwa mikono kwa heshima wanaume wawili walivaa rangi nyekunduku na vinyago vieupe kichwani wanasimama nyuma yao tukio hili linaonyesha heshima na mshikamano katika mazingira rasmi watu hao wako katika hafla au sherehe muhimu za kiserikali.

Mwanamke huyu Bi. Hellen Rafaela Namisi anahojiwa katika ugombeaji wa jaji wa mahakama kuu yanayojumuisha maswali kuhusu uzoefu wa sheria, uhadilifu, na ushawishi wa mahakama. Mgombea huyu anapaswa kuonyesha uelewa mzuri wa sheria, uwezo wa kufanya maamuzi ya haki na kuheshimu uhuru wa mahakama aidha anahimizwa kuelezea jinsi atakavyo simamia kazi kwa ufanisi.

Hawa ni wachezaji wa soka wanaonekana kabla ya mechi. Ni watu wanaocheza mchezo wa soka katika timu mbalimbali. Kila timu kwa kawaida huwa na wachezaji kumi na mmoja huko uwanjani wakiwemo goalkeeper ,mabeki, wachezaji wa kati na washambulizi. Wachezaji hawa hutumia mbinu za kucheza kwa kupiga pasi na kufunga mabao hili kushinda mechi. Wachezaji wa soka ujifunza mbinu mbalimbali za mchezo, mazoezi ya mwili na kufanya kazi kwa ushirikiano hili kuleta ushindi kwa timu zao.

Paspoti ni hati muhimu inayotolewa na serekali inayoruhusu mtu kusafiri nje ya nchi. Ili kupata paspoti , unapaswa kuomba kupitia mfumo wa mtaandao wa E-Citizen, jaza fomu na uwasilishe nyaraka kama vile kitambulisho na picha, lipa ada inayohitajika kwa njia ya kama ya Mpesa, baadae panga miadi ya kuchukua alama za vidole na picha ofisini.

Hiyo la uongo kama kwa furaha inaashiria mazungumzo ya amani kutokana na hali ya hiyo. Miongoni mwa watu waliopo kwa mkuu wa jeshi na wengine waliovaa sare rasmi. wanaonekana wametukiwa na serikali wameacha mambo ya siasa. Hapo viongozi wanaonekana kuonyesha mshikamano na kushirikiana.

Kiongozi wa serikali anawasalimia majaji wameovaa mavazi rasmi ya kimahakama, tukio hili linaonyesha mshikamano kati ya serikali ambaye mahakama ya utawala. Jambo muhimu kwa utekelezaji wa haki utawala bora na maendeleo ya taifa kwa jumla.

Vituo vya huduma ni sehemu zinzorahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi. Vinapunguza urasimu kuokoa muda na kuongeza ufanisi. Huduma kama vitambulisho, leseni, paspoti na bima hutolewa kwa njia ya kisasa na kwa usaidizi wa maafisa waliobobea wanaopatikana katika vituo hivi vya huduma.

Chezo unaochezwa kati ya wanawake wawili. Mchezaji amevaa shati la kijani na mpira mkononi. Huku mwingine aliyevaa shati la rangi nyeupe akijaribu kumzuia. Wapenzi wa michezo wamekataa kukaa kwenye viti vya uwanja. Baadhi ya kila wamevaa barakoa na wanawashangilia wenzao.

Mashabiki wa timu za kenya wanamchango mkubwa katika maendeleo ya michezo nchini kenya. Wanahamasisha na kuunga mkono kwa moyo wakati wa mashindano wanavaa rangi za taifa kuimba nyimbo za kuhamasisha na kushiriki kampeni za michezo. Wanatumia mitandao ya kijamii kuonyesha hisia zao na kuhamasisha wengine.

kifuniko cha uso vilivyoandikwa kura kwa Moi pamoja na picha ya jogoo ishara ya chama ya kisiasa cha KANU. Hii inaashiria siasa kutoka nchi za utawala wa rais wa zamani wa Kenya, Daniel toroitich Arap Moi. Ilikuwa kawaida wakati wa kampeni za uchaguzi wanawafuasi wakionyesha...

Wanainchi wanaonekana kupiga foleni kutengenezewa huduma namba. Huduma namba ni mpango wa serikali ya Kenya uliyo anzishwa ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa wanainchi kwa kuunganisha taarifa zao zote muhimu katika mfumo mmoja wa kidijitali.

Vituo za huduma kenya ni maeneo rasmi yaliyo wekwa na serekali ili kurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kiserekali chini ya pamoja. Vituo hivi vinapatikana kote nchini na hutoa huduma kama vile usajili wa vitambulisho, upatikanaji wa pasipoti, leseni za biashara, huduma za KRA, udhibitisho wa vyeti na nyaraka na nyinginezo.

Mwanamke huyu ambaye anafanya kazi katika huduma ,kituo cha huduma anaonekana kusimama kuwasaidia wananchi. Kituo cha huduma ni mahali ambapo watu hupata huduma mbali mbali za kijamii, serikali au biashara , kinaweza kuwa ofisi ,duka au taasisi inayotoa msaada ,taarifa au huduma za moja kwa moja kwa wananchi.

Watu wanapata huduma za ughatishaji alama za vidole katika eneo la umma. Watu walioketi mezani wana suruali za kazi za serikali au taasisi mbalimbali na wanasaidia wakazi kujiandikisha au kudhibitisha taarifa zao. Hii ni huduma muhimu sana kwa ajili ya usajili wa watu, upatikanaji wa huduma za kiserikali au vitambulisho rasmi kama vile vitambulisho vya taifa.

Mashabiki pamoja na wachezaji wanapongezana baada ya mechi. Wachezaji wa soccer ni watu wanaocheza ni watu wanaocheza chezo wa mpira wa mguu ambao ni mchezo maarufu duniani unaochezwa na timu mbili za wachezaji kumi na moja kila upande. Wachezaji wa soccer wana jukumu la kushambulia, kujilinda na kuongoza timu yao kufikia ushindi.

Vituo vya huduma nchini Kenya hutoa huduma za serikali kwa njia rahisi na ya haraka. Wananchi hupata huduma kama vile vitambulisho, paspoti, kutoa ushuru na kadhalika. Vituo hivi hupunguza urasimu, huokoa muda na kuboresha uhusiano kati ya serikali na wananchi wake.

Jaji mkuu bi Martha Koome anaonekana kuapishwa. Hili ni tukio rasmi ambapo jaji mkuu anapewa mkataba wa kuingia madarakani na kuanza kutekeleza majukumu yake kama kiongozi wa mahakama kuu. Sherehe hizi huendeshwa kwa mujibu wa sheria na kanununi za nchi na mara mingi husababisha ahadi ya kuwatumikia watu kwa haki, kutekeleza sheria kwa uadilifu na kuheshimu katiba.

Jaji mkuu, Bi Martha Koome. Anaonekana ameketi pamoja na viongozi wengine na maafisa wakuu jukwani katika hafla fulani ya uzinduzi kuhusu mahakama au maswala ya sheria. Wote wanavaa mavazi rasmi na wanahudhuria tukio hilo kwa makini.

Hawa ni wataalamu wanaofanya kazi katika kituo cha huduma. Hii ni sehemu ambapo watu wanapata huduma mbali mbali kwa urahisi na haraka. Huduma hizi zinaeza kua za serikali, afya, biashara au huduma za kijamii. Katika kituo hiki mtu anaweza kupata vitambulisho, leseni, malipo ya huduma kama umeme na maji pamoja na ushauri wa kisheria. Kituo cha huduma husaidia kupunguza foleni na usumbufu kwa kuwapatia watu huduma zote mahali pamoja

Kundi la watu kumi wamo kwenye hafla rasmi ya utoaji wa ripoti au kitabu kila mmoja akiwa ameshika nakala ya kitabu hicho, watu hawa wamevaa mavazi rasmi baadhi wakiwa wameshikilia kitabu kilichofungwa kwa riboni ya rangi ya dhahabu mandhari inaonyesha bendera ya Kenya na nembo ya serikali ikionyesha kuwa ni hafla ya kiserikali au taasisi rasmi.

Katika ofisi ya huduma za uhamiaji. Baadhi yao wamekaa wakisuburi huduma huku wengine wakihudumia kwenye counter za huduma zilizohorodheshwa kwa nambari tano, sita, saba, nane. Ni ofisi ya serikali inayotoa huduma za uhamiaji na kadhalika.

Rais wa Kenya akiapishwa. Ni tukio rasmi linalofanyika baada ya uchaguzi mkuu ambapo rais mteule huapishwa rasmi kuanza kazi yake ya kuongoza taifa. Afla hii hufanyika kwa mujibu wa katiba katika uwanja mkubwa na inahudhuriwa na maelfu ya wanainchi pamoja na viongozi wa kitaifa na kimataifa.

Mtu mmoja anapokea kadi ya kitambulisho kutoka kwa afisa wa serikali akiwa na mtu mwingine anayeiangalia. Wote wamevaa barakoa wakizingatia usalama wa afya. Tukio linaonyesha utowaji wa huduma rasmi kwa wananchi kwa usalama na kwa ufanisi.

Wanawake wawili wanasoma karatasi uku mwingine akiwahudumia katika kiti cha meza. Wanatoa taarifa au kupata huduma katika ofisi yenye sakafu ya mbao na paa la zege. Watu wanashirikiana kwa karibu katika shughuli hii ya kiofisi. Karatasi nyingi zinasabazwa mezani. Watu hawa wanaonekana kwa umakini na mshikamano katika mawasiliano yao.

Hawa ni viongozi wa chama cha KANU. Kiongozi wa chama ni mtu anayesimama na kuongoza shughuli ya chama fulani, kama vile cha siasa, cha wafanyikazi au cha jamii. KIongozi huyu huwa na jukumu la kupanga mikakati, kusimamia wanachama, kuongoza mikutano na kuhakikisha kwamba malengo ya chama yanatimizwa.

Hawa ni mashabiki wa soka na ni watu ambao wanapenda kufuatilia na kuunga mkono timu au ligi za soka wanaweza kuenda uwanjani kuangalia mechi, kufuatilia matangazo ya soka kwenye televisheni au kushiriki mijadala ya kuhusu michezo mashabiki wa soka hutoa msaada mkubwa kwa timu zao kwakuonyesha shauku kuimba nyimbo za timu na kuhamasisha wachezaji pia.

Mshiriki huyu anakimbia kwenye uwanja maalum kisha anaruka kutoka kwenye ubao wa kurukia na kutua kwenye mchanga kwa lengo la kufikia umbali au urefu zaidi. Inapimwa kuazia sehemu ya kurukia hadi sehemu atakapotua kwa nyuma.

Wanaume wawili wamesimama karibu wakizungumza, mmoja amevaa suti ya rangi ya buluu na tai, mwingine amevaa mavazi rasmi ya jaji yenye mapambo ya dhahabu na joho lenye rangi ya kijani, nyekundu na nyeusi pamoja na wigi jeupe. Wameonekana kwenye eneo la umma mbele ya jengo la kiserikali.

Watu wamevalia mavazi ya rangi za bendera ya Kenya wakiwa wamejaa kwenye jukwaa la uwanja. Baadhi wanapiga vuvuzela wengine wakiinua mikono juu kwa shangwe, wengine wameshika bendera wakisherehekea kwa hamasa kubwa. Mandhari inaonyesha tukio la michezo au mashindano.